Hili linakaa maktaba ya shule ambalo liko na vitabu, vikaratasi na zingine ambazo ni mingi, zenye zinatumika kwenye masomo na kuweka data .